Chupa nyeupe yenye nembo za Zefania Life Harbor Clinic. Zinafuniko nyeupe na karatasi imepitishwa juu. Zimeekelewa juu ya meza ya glasi, zote zimepangana kwa safu ndefu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti huku akiweka mikono yake usoni, amevaa gauni la njano lenye maua ya rangi nyekundu na shanga za shingoni, mtu mwingine amevalia sare za njano na bluu anasimama karibu naye. Ukuta una rangi ya bluu na nyeupe. Kuna kabati jeupe na karatasi zilizowekwa juu ya ukuta. Mwanamke huyo anamdunga sindano mwanamke mwingine.

Chupa ndogo ya kioo yenye kofia ya zambarau. Ndani yake kuna kiyoyevu cha rangi ya waridi. Lebo yake inaonyesha Poliomyelitis vaccine na Poliovac. Pia ina maelezo mengi kama namba ya kundi na tarehe ya mwisho ya matumizi.

Muuguzi akimpa dawa mtoto mchanga mdomoni. Mama amevaa sweta la waridi na kofia nyekundu akiwa ameshika mtoto wake. Muuguzi amevaa sare nyeupe na jekundu akiwa na miwani. Wako katika kliniki ya afya.

Mkutano mkubwa wa watu waliokusanyika nje ya jengo lenye paha la mabati nyekundu, umati wa uwanja wa wameva nguo za rangi mbali mbali kama nyeupe, njano, waridi, na nyeusi. Baadhi, wame inua mikono yao ya hewani kwa furaha au kuonyesha maoni, kuna miti na mazingira ya vijiji nyuma yao.

Wanawake wawili wameketi nje katika eneo la jangwa. Mmoja amevaa nguo za rangi mbalimbali za kienyeji na kofia za kitamaduni akiketi kwenye kiti cha plastiki cha manjano. Mwingine amevaa gauni jeupe la daktari, barakoa la buluu akiwa na kifaa cha buluu mbele yake. Nyuma kuna milima na miti.

Sanduku la dawa lenye maandishi Azithromycin tablets IP 500mg AZICIP-500. Kuna stripu ya vidonge virefu vya rangi nyeupe. Sanduku ni jeupe na maandishi mekundu. Chini kumeandikwa Cipla.

Kiboksi cha dawa cha rangi nyeupe, kina maandishi Serum Institute katika sehemu ya bluu juu. Jina Tresivic EFS limeandikwa kwa herufi kubwa, nyeusi. Maneno Measles, Mumps na Rubella vaccine yanaonekana katikati. Mstari wa waridi na zambarau imepigwa kando mwa sanduku hilo.

Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe na miwani ya milia ana nywele nyeusi zilizowekwa juu. Anashikilia kitu cha plastiki chenye rangi mbali mkono mmoja ana kifaa kingine kwenye mkono mwingine. Ameketi mbele ya meza nyeusi. Nyuma yake kuna watu wengine wamevalia nguo sawa. Ukuta una rangi wa kijivu na ubao.

Duka la madawa limeonyesha bidhaa mbali mbali za afya zilizopangwa vizuri. Masanduku ya rangi ya manjano, kahawia na nyekundu yamejaa rafu. Kuna alama za bei na maelezo ya bidhaa. Mazingira ni safi na ya kuvutia wateja. Hii ni biashara ya kitamaduni inayouza dawa za kiasili au kisasa.

Chupa ya dawa ya rangi ya waridi, ina jina She need juu yake. Maandishi Folic acid and iron yanaonekana. Kifuniko cha juu, kina mistari midogo inayoizunguka. Alama nyeusi imeandikwa over23plus essential vitamin Amino tablets ipo chini kabisa. Mazingira ya nyuma ni nyeupe kabisa bila kivuli chochote.

Eneo hili lina mafuriko ya maji mengi. Maji mengi yameanzisha lori la rangi ya njano. kuna vijana kadhaa waliosomama upande wa kulia. Mmoja amevalia koti kubwa la nyeusi, mwingine amebeba mkoba mgongoni na wa nyuma amevalia kinyasa cha chungwa.

Daktari wa meno anamtibu mgojwa akiwa amevaa barakoa nyeupe na miwani ya upasuaji. Anatumia chombo cha mwanga chenye rangi ya machungwa kufanya kazi ndani ya kinywa cha mtu. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa kitambaa cha samawati. Mazingira ni ya kliniki ya kisasa.

Chupa nyeupe yenye lebo ya kijani na maandishi ya: Trukan Capsule, iliyowekwa juu ya meza. Kando yake, kuna kapsulu nyekundi kadhaa zilizotawanyika. Nyuma, kuna pazia lenye maua ya buluu na nyeupe, na upande wa kushoto, kuna kitambaa chenye mistari ya samawati na nyeusi.

Madaktari wawili wamevaa mavazi meupe, kofia za hospitali, barakoa za uso na glavu. Mmoja ana kofia ya samawati mwingine kofia nyeupe. Wanasimama pembeni ya mgonjwa aliyefunikwa kwa kitambaa chenye maandishi. Nyuma kunaonekana kabati la dawa na vitu vya hospitali.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la shule wakizungumza, moja amevaa shati jeupe na mwingine amevaa nguo za kahawia. Kuna bango la "wash your hands" karibu na sehemu ya kunawia mikono. Jengo lina rangi la kijivu na kijani.

Mkono ya mtu, ameishikilia chupa nyeupe yenye lebo la machungwa, mkono mmoja unaonyesha kibonge kimoja cha dawa, chenye rangi ya machungwa. Mtu amevaa shati lenye mchoro wa buluu na nyeupe. Chupa ina maandishi, 'Motin IB'. Uso wa mtu uonekani waziwazi.

Daktari wa meno aliyevaa kinyago na glavu na koti nyeupe akimhudumia mgonjwa wa meno ,mgonjwa amelala kwenye kiti Cha meno , daktari anatumia vifaa vidogo, nyuma Kuna kabati la mbao na sinki, chumba ni kisafi.

Mzee mmoja amevaa kofia nyekundu na shati la jivu lenye mikono nyekundu. Amechuchumaa chini akishika vitu vya kahawia mkononi. Nyuma yake kuna kiti cha mbao na calendar ukutani. Pazia la waridi linaonekana upande wa kulia. Sakafu ina vipande vya mbao vilivyosambaa. Mazingira ni ya ndani ya nyumba ya kawaida

Watu wengi wamekusanyika nnje wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali kama vile bluu na nyeupe. Baadhi wamevaa kofia za rangi hiyo. Mjengo mkubwa unaoonekana ukiwa na alama za biashara. Mti mkubwa umetoa upande wa kulia. Barabara ya lami inaonekana chini ya miguu yao.

Sanduku la dawa linaloitwa Respedal tablets 4mg, lenye rangi nyeupe na njano, kuna vidonge sitini ndani ya kizuizi. Pembeni, pana vifurusi viwili vya Allumni vyenye rangi ya kijani kibichi. Kila kidonge kimeandikwa R, kata tatu A juu yake. Hii ni dawa ya akili inayotumika kutibu magonjwa ya kisaikolojia.

Mzee huyu amevaa shati ya mistari ya nyekundu na nyeupe pamoja na kofia ya buluu. Yeye anapokea chanjo kutoka kwa mkono wa mtu mwimgine. Barakoa ya kinga dhidi ya virusi inavaliwa usoni mwake. Ukuta wa nyuma unaonyeshq alama za uzima hizi ni sherehe ya kinga dhidi ya magonjwa hatari yanayoonekana kwa kasi.

Mikono miwili ya mtu inashika chupa nyeupe na karatasi yenye maandishi. Miguuni amejifunika shuka nyeupe. Sakafu ina rangi za samawati na waridi. Kijumbe cha plastiki kina kifuniko cheupe. Nyenzo za nguo mbalimbali zinaonekana kando na eneo hilo la ndani.

Mganga wa kienyeji ameandaa mahali pa kufanya utabiri na matibabu ya asili. Ameweka vitu mbali mbali kwenye nguo nyekundu na nyeusi, ikiwa ni pamoja na makopo, chupa ya maji, mayai na vifaa vingine vya kitamaduni. Viatu vya mgeni vinaonekana pembeni.

Mtoto wa kike akiangaliwa nywele na mtu mwingine. Msichana amevaa shati jeupe na koti jeupe lenye madoadoa. Mkono wa mwenye kumwangalia unaonekana ukishikilia chuma fulani. Nyuma kunaonekana na bango lenye maandishi The Future kwa shati ya mtu mwingine. Kuna watu wengine waliopo mazingira hayo.

Mafuriko makubwa yamejaza barabara. Gari jeupe la Toyota limezama katika maji ya kahawia. Watu wamevaa nguo za buluu na nyeupe wakitembea majini. Kuna miavuli ya rangi mbali mbali; manjano, kijani. Miti minene inaonekana nyuma. Majengo ya kahawia yamesimama pembeni.

Mzee amevaa shati la manjano, amesimama karibu na choo cha uma kilichojengwa kwa mabati. Kuna mlango wa chuma na ukuta wa saruji unaozunguka jengo hilo. Mazingira ni ya kijijini na kuna miti ya kijani nyuma yake. Hii ni mradi wa maendeleo ya jamii kwa kuboresha mazingira ya usafi na afya.

Mtu amevaa shati la kijani na barakoa ya buluu, anakaa kwenye kiti. Mwanamke amevaa sare ya buluu na nyeupe na barakoa anamchoma sindano begani. Anaweka pamba ndogo kwenye mkono wake, nyuma kuna friji nyeupe.

Chanja za chanjo ya a MMR. Measles, Mumps, Rubella za kipimo cha dozi moja. Vifurusi vina vichwa vya bluu na rangi ya fedha yenye maandishi ya kizungu. Ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya Surua Mumps na Rubella kila chupa ina kipimo cha zero point five ml hizi ni dawa muhimu za afya ya umma ya watoto.

Chupa ya dawa iliyo na kifuniko cha buluu. Lebo imeandikwa single dose , 0.5ml, Measles, Mumps, Rubella virus vaccine ,MMR 2. Kuna sindano ikiwa pembeni. Mazingira ni meupe, mandhari ya nyuma ina mchanganyiko wa rangi za zambarau na machungwa.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Amefungua mdomo wake ili apate matibabu. Daktari amevaa kofia ya samawati na glavu za mikono. Anaongoza kifaa cha mwanga wa samawati kinachomulika mgonjwa mdomoni. Hali hii ni ya kawaida katika kliniki za afya za meno kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu wa haraka.

Chupa ya dawa ya vitamin D imemwagika kwenye uso mweupe. Hudonge vieupe vimezunguka nje ya chumba, lebu ya bluu inaonyesha maandishi ya Kiingereza kuhusu lishe bora, kifurudhi cha plastiki chenye umbo la mviringo kimewekwa pembeni, rozi za kemikali zinazidi kuimarisha mifupa na afya kwa ujumla.

Mwanamke mmoja, amevaa nguo nyeupe nye mistari ya bluu anashika mkono wa mchana mdogo. Mschana amevaa gauni nyeupe lenye maua ya machungwa na manjano. Pamoja na hereni za dhahabu. Nyuma, kuna watu wengi na ukuta wa vichivu vya njano.

Mwanamke anavaa gauni la kijani kibichi akiwa ameketi kwenye kitanda chenye chuma. Anabeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi la rangi la waridi. Mtoto ana kofia nyeupe kichwani. Mwanamke ana tabasamu la furaha usoni mwake.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wamevaa nguo nyeupe, wakiwa karibu na kitanda cha hospitali, chenye watoto wawili wadogo, waliokuwa wamelala. Ukuta ni wa waridi. Kuna dirisha upande wa kulia ulio na rafu za chuma. Chumba kina miangaza ya dari na mazingira ya kiafya ya ndani.

Mikono miwili ikishikana, mmoja akiwa na kifaa cha matibabu. Mikono hii inaonekana kuwa na kamba na elektroniki. Nguo za hospitalini zinaonekana, kuna taulo jeupe chini. Mazingira ni ya kuwa kliniki au hospitali.

Mafuriko makubwa yamefunika kijiji cha watu maskini. Watoto wawili wanaogelea katika maji ya kahawia yaliyojaa uchafu. Nyuma za mabati zimezungukwa na maji mengi. Nguo zimewekwa katika juu ya rafu za mbao kuepuka kuchafuliwa. Hali hii ni mbaya sana kwa afya ya jamii.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wamevaa sare za buluu na nyeupe. Mwalimu mmoja amesimama mbele akiwa amevaa shati jeupe. Kuna madawa ya bao, dirisha ni za miwani, ukuta wa manjano, ubao mweusi na bango la kijani. Watoto wameketi kwenye viti wakiwa wameangalia mwalimu wao darasani.

Sanduku la njano lenye maandishi yellow fever vaccine pamoja na chupa tano za dawa zilizopangwa upande wa kulia. Sanduku lina mistari miekundu upande wa kushoto na maelezo mengi yameandikwa juu yake.

Wanaume kadhaa wamesimama nje. Mwanaume mmoja amevalia suti akimiminia maji kwenye mfumo mdogo wa choo. Wanaume wengine wawili wanamtazama kwa karibu. Mandhari ya nyuma ni ya nyasi mazingira ya wazi. Mfumo wa choo una mabomba ya buluu na machungwa. Mwanamke anaonekana upande wa kulia.

Dawa za Lumifen, zilizo n a Artemether na Lumefantrine. Kuna masanduku mawili meupe yenye michoro ya buluu na vidonge sita vya kijivu katika kifurushi cha alumini . Dawa hizi zinztibu malaria na zimetengenezwa kwa kiwango cha kimataifa. Kila kifurushi kina maelezo ya matumizi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza.

Daktari wa kike anafanya uchunguzi wa masikio kwenye mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Msaidizi wa kiume amevaa shati jeupe akisimama karibu. Mgonjwa amevaa koti la manjano. Mazingira ni ya hema ya buluu na nyeupe iliyojengwa kwa ajili ya huduma za matibabu za haraka.

Chupa ya dawa ya chanjo iliyo na jina stamil pamoja na sindano ya kioo iliyojaa dawa nyeupe. Chupa ina kifulizo cha majani na nyekundu chenye maandishi ya kijani. Sindano imeekwa kando yake tayari kwa matumizi. Hizi ni vifaa vya matibabu zillizotumika katika programu ya chanjo za afya.

Watoto watatu wa shule wamevaa sare za samawati na manjano wakichota maji kutoka kwenye tanki kubwa ya samawati. Mwanamke mmoja anasimama karibu akiwaangalia. Jengo la mawe liko nyuma pamoja na mti mkubwa. Tanki imeandikwa we drink clean water donated by Hopecore. Mazingira ni ya kijani na yenye kivuli.

Daktari mwanamke amevalia gauni jeupe, akimsaidia mgonjwa mwanaume aliyevaa shati la buluu. Ameketi juu ya zulia lenye rangi la manjano. Upande wa kulia, dirisha kubwa linaonyesha mti nje. Ukuta una rangi ya kahawia na saruji nyeupe chini.

Mgonjwa amelala kitandani ndani ya chumba chenye ukuta wa buluu na nyeupe. Amevaa nguo za kijivu na amejifunika kichwani bendeji nyeupe. Kuna kifaa cha daktari chenye skrini nyeusi kimewekwa juu ya nguzo. Meza ya buluu iko karibu na kitanda.

Chupa ya dawa yenye lebo nyeupe na kofia ya kijani imeandikwa Nature's bounty iron kwa herufi kubwa. Ndani yake kuna vidonge vingi vya kijani. Table inaonyesha 65mg za madini ya chuma na inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Chupa hii ina vidonge 100.

Kinywa wazi cha mtu. Mikoni miwili iliyovaa glavu za blue inashika kifaa cha meno. Kifaa hicho kina ncha inayozunguka ikikaribia meno. Mikono inaonekana kufanya kazi kwa umakini. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikonyesha sehemu ya nguo ya blue .

Machupa mbali mbali za dawa za afya. Kuna chupa za rangi tofauti nyekundu, kijani, nyeupe na buluu. Majina yanayoonekana ni Dager SP, Liaki na Zegamin. Madawa haya yamewekwa juu ya meza nyeupe. Baadhi ya vipimo vina maelezo na matumizi yaliyoandikwa kwenye lebo zao nje.

Watu wawili wamevaa nguo za bluu za kijani na kofia za uraibu, wamevalia barakoa nyeupe za uso na glavu za mikono, wanasimama karibu na meza iliyofunikwa kitambaa cha rangi sawa. Chumba kina miwanga nyeupe na vifaa vya chuma, ukuta una rangi nyeupe na kuna mtu mwingine nyuma akiwa amevalia sare sawa.

Watu wawili walio uwanjani. Moja amevaa kanzu nyeupe, mwingine jaketi la kijani kibichi yenye mistari ya reflection . Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wamesimama safu ndefu. Ardhi ni ya udongo mkavu. Mazingira yanaonekana kuwa uwandani au eneo la watu. Baadhi ya watu wamevaa nguo za kawaida na vingine.

Muuguzi akimhudumia mtoto mchanga aliyelala ndani ya sanduku maalum ya watoto hospitalini. Muuguzi huyu ameinama na anaonekana makini na kazi yake. Vifaa vingine vya hospitali vimezunguka eneao hilo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akivalia mask nyeusi na shati nyeupe. Mtoaji wa huduma afya amesimama karibu naye akimpiga sindano mbegani. Nyuma, kuna hema lenye mapambo na viti vingi. Takataka kwenye mfuko wa njano zinaonekana kando.

Kifurushi cha chanjo ya M-M-R ya Priorix, inayozuia magonjwa ya surua, mumps na rubela. Kila sanduku jeupe lenye rangi ya buluu. Sindano mpja na chupa ndogo yenye kichwa cha kijani kibichi. Chanjo hii ni ya watoto wa miezi kumi na mbili na zaidi. Imetengenezwa na kampuni ya GSK.

Koti nyeupe ya kujikinga, barakoa na miwani ya usalama amechuchumaa ghalani. Amezungukwa na kemikali mbali mbali na viboksi. Anaonekana akishughulikia chupa zenye kemikali. Nyuma yake, kuna store kubwa yenye bidhaa nyingi.

Mzee mwenye nguo za kijamii za kimasai anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Yeye amevaa barakoa ya buluu na shuka nyekundu. Muuguzi huyo amevaa gauni jeupe na shati la buluu. Nyuma yao kuna bango lenye maelezo la shirika la kudhibiti. Hii ni sherehe ya chanjo dhidi ya virusi vya hatari.

Nzige wengi wa manjano wanaruka ndani juu ya miti ya kijani, anga ni la kijivu na jua linang'aa kati yao, kundi hili kubwa la wadudu limejawa hewani kwa wingi mkubwa, mti huu mdogo unamatawi wengi yenye majani. Hali hii ya nzige ni hatari kwa mazao ya mimea iliyo chini ya ardhi.

Dawa za Ferolax B12 za Slow Release, katika paketi nyeupe na nyekundu. Kila capsule thelathini zenye nyuma asidi ya folik vitamini B12 na B6 na zinc. Dawa hizi zinasaidia kujenga seli za damu nyekundu na Haemoglobin. Zimetayarishwa na West Coast na zinasaidia kupunguza uchovu na udhaifu wa mwili.

Sanduku jeupe la dawa lenye maandishi ya Azithromycin tablet IP 500mg na Azibil-500.Kuna vidonge vya njano vya umbo la duara vilivyowekwa kwenye blister za almin .Sanduku lina michoro ya miraba mingi ya rangi tofauti kama machungwa, waridi, kijani na kijivu.

Huzi akimpa sindano mtoto mchanga, ambaye amekumbatiwa na mzazi aliyevaa barakoa na nguo nyeupe. Wote wamekaa kwenye benchi hospitalini. Muuguzi anashikilia sindano kwa uangalifu.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini, wanawahudumia watoto walio kwenye vitanda maalum. Vifaa vingi vya matibabu vimezunguka eneo hilo. Wauguzi hawa, wanawasaidia watoto ili waweze kuskia vizuri.

Vidonge vya kijani kibichi vilivyowekwa kwenye kifurushi cha alumini chenye matobo madogo. Kuna maandishi ya Ibuprofen yaliyoandikwa kwa herufi kubwa za kijani. Vidonge vina umbo la duara na vimepangwa katika foleni za mstari mmoja. Kifurushi kina rangi ya fedha na maelezo mengi yameandikwa hapo.

Mtu mzima na mtoto, wote wakiwa wamevalia barakoa za samawati na kijani. Wanasimama karibu na tangi kubwa la maji lenye nembo za Unicef. Kuna tanki ya samawati nyuma yao. Pia kuna tanki kubwa nyeusi iliyo nyuma yao. Wananawa mikono na maji.

Ajali kubwa ya gari la abiria lililoharibiwa sana .Watu wengi wamekusanyika pale ,baadhi wamevaa nguo nyekundu na nyeupe Kuna magugu ya kijani chini ,anga ni la kijivu juu. Gari limevunjika sehemu nyingi, madirisha yamepasuka.

Wanawake wanne wakiwa wamebeba vyombo vya maji kichwani. Wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali na shanga shingoni. Eneo walio linaonekana kuwa na udongo likionyesha mazingira ya vijijini.

Mwanasayansi alifanya kazi ndani ya maabara. Amevaa koti jeupe, barakoa na glavu. Anashughulikia mirija ya majaribio iliyojaa vimiminika. Vifaa mbalimbali za kisayansi vipo mezani ikiwemo chombo cha kupimia. Taa inamulika juu ya eneo la kazi yake.

Mama mwenye nguo nyeusi ameketi kitini akiwa na mtoto mdogo. Mwanaume ana fulana ya njano, na suruali za kijivu anasimama karibu nao. Wote wamevaa barakoa za kizuizi. Mtoto amefunikwa kitambaa chekundu chenye laini nyeusi.

Chumba cheupe chenye madaktari wengi wamevaa mavazi ya buluu na barakoa za buluu. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na vitambaa vya samawati. Kuna vifaa vingine vya kielekroniki hasa mwanga mkali na mashine mbalimbali. Sakafu ni ya kijani.

Wanawake wengi wamekusanyika katika uwanja ulio onekana kuwa na nyasi iliyokauka. Mwanamke mmoja aliyesimama amevalia nguo, sare nyeupe na nyeusi. Wanawake wengine wamevalia shuka za maasai wameketi chini na wengine kwenye viti. Upande wa nyuma kuna miti mingi na nyumba lisiloisha la mawe.

Wanawake wanne, watatu wamevalia shati nyeupe, mmoja shati yake ina manjano na mwingine amevalia kitu shingoni ya samawati. Wanamhudumikia mgonjwa mmoja aliyeketi chini na kitambaa ya samawati kwa kutumia mrija ya machungwa.

Muuguzi wa kike aliyevaa kofia nyeupe, fulana ya njano na shati ya samawati akishika sindano na chupa la dawa. Anaonekana mwangalifu na makini, kwa nyuma mwanamke mwingine amebeba mtoto, hali inayoashiria mazingira ya kliniki au kampeni ya chanjo.

Chupa nyeusi iliyoanguka na vidonge vingi vyekundu vimetapakaa juu ya meza ya mbao. Kofia ya chupa hiyo pia ipo kando yake. Pia, kuna kipande cha karatasi ndefu cheupe na nyembamba chenye miraba ya rangi tofauti kikiwa karibu na vidonge hivyo.

Chumba cha hospitali chenye watu watatu, mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha matibabu wakiwa amevaa tishati jeusi, madaktari wawili wamevaa nguo za bluu barakoa za uso na glavu nyeupe. Moja ana miwani maalum, kuna taa nyeupe kabati ramani kwenye mkutano wa vifaa vya kliniki uliopangwa mezani.

Wauguzi wawili wanafanya kazi kwenye wodi ya hospitali, wakiwa wamevaa nguo ya samawati na barakoa za kinga. Mmoja anatibu mtoto aliyezaliwa hivi karibuni akiwa kwenye kitanda cha chuma. Mwingine anazungumza na mama aliyevalia nguo nyeupe zenye mistari.

Mafuriko makubwa yakipita katikati ya makaazi. Watu wawili, mtoto na mtu mzima, wanatembea kwa uangalifu ndani ya maji machafu yanayotiririka. Nyumba zilizokaribu zimezingirwa na maji hayo. Mbuzi kadhaa wanaonekana wamesimama kwenye sehemu kavu karibu na moja ya nyumba. Hali inaonekana kuwa ngumu kwa wakaazi.

Muhudumu wa afya akimpa mzee chanjo kwenye barabara ja mjini amevaa jaketi ya bluu na barakoa ya usalama, plastiki akiwa amevaa kofia, nyuma yao kuna majengo, magari na watu wengine. Hii ni kampeni ya chanjo la umma.

Chupa tatu za vidonge zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya machungwa. Kila chupa ina lebo tofauti zote zikionyesha calcium kama kinga kuu. Chupa moja ni ya manjano, nyingine nyeupe na ya tatu hudhurugi zikiwa zimepangwa vizuri.

Mwanamke mjamzito amelala chali kwenye mkeka huku mhudumu wa afya akimchunguza tumbo lake. Amevalia kanga yenye nakshi na shati la rangi ya pinki, mazingira ya nyumba au zahanati ndogo, uangalizi wa ujauzito unafanyika.

Madaktari watatu wakifanya upasuaji katika chumba cha oparesheni. Wamevaa nguo za blue na nyeupe za hospitali, barakoa za uso na kofia za kijani kibichi. Wanashughulikia mgonjwa aliyejikita kwenye meza ya upasuaji. Mazingira ni ya kisasa ya kitaalamu yenye miwanga mikale ya vifaa na vya dawa ya hali ya juu.

Wafanyakazi wawili wa hospitalini wanaovaa nguo za bluu, kofia, barakoa na glavu nyeupe wamesimama pembeni mwa kila upande wa mtoto mdogo aliyeanza ndani ya kifaa cha kubeba kilicho na viunga vingi vya umeme. Chumba kina madirisha makubwa, mashine za kisasa zenye skrini nyekundu na nambari zilizowashwa.

Chupa ya dawa nyeupe inamaandishi cranberry pill for UTI , ilioandikwa kwa herufi nyeusi. Nambari, mbili moja tisa tisa, tano sufuri, mbili nne D inaonekana juu ya kijumba hicho. Maneno, date , MA, quota , na tarehe fifteen point zero six . Msimbo wa mistari miwili umepatikana chini ya maelezo hayo.

Mwanamke mhudumu wa afya akimpatia sindano mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa koti jeupe huku mama ya mtoto akiwa amemshika mtoto huyo. Chumba kinaonekana kliniki au zahanati. Mabango ya afya yanaonekana ukutani. Ndoo ya buluu iliyoandikwa stop inaonekana.

Mashua ya mbao imejaa vitu mbalimbali. Godoro, mifuko na vitambaa vimepangwa ndani. Mtu amevaa koti jekundi na kofia nyeupe amesimama nyuma ya mashua akitumia fimbo ndefu kusukuma. Maji mengi yametanda pande zote za mashua.

Tangazo la Maasai herbal yenye rangi ya nyekundu na nyeupe, Kuna kipande cha tikiti maji chenye mbegu nyeusi, mboga za kijani kwenye kijiko cha cheupe cha udongo na majani za zambarau. Imeandikwa pata tiba kwa za asili kwa asilimia ndani na nje ya Tanzania, pamoja na nambari ya simu sufuri, saba, nane, nane, moja, saba, saba, sufuri, saba, moja na kitufe cha buy now .

Kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni, Wengi wao wamesimama nje chini ya miti. Mbele yao kuna gari jeupe lililobeba mizigo na baadhi ya watu wanapakua. Chini kuna mikebe ya manjano na mifuko kadha. Wanaume na wanawake wamevaa nguo tofauti.

Daktari mwanamke aliyevaa nguo za buluu, kofia ya kijani kibichi na barakoa ya kinga uso, amesimama karibu na mgojwa mwanaume aliyevaa miwani miekundu na leso la kijani kibichi. Mazingira ni ya chumba cheupe chenye meza, kikombe cha plastiki, mashine nyeupe na samani za hospitali.

Sanduku jeupe lenye rangi za alama ya buluu, manjano na kijani. Glasi la maji liko karibu. Vidonge vinne vya rangi tofauti nyekundu, nyeupe, kahawia na dhahabu vimesambaa mezani. Uso wa meza ni mweupe sana kabisa.

Muuguzi aliyevalia sare ya samawati, barakoa na kofia ya samawati anamhudumiki mgonjwa aliyevalia miwani nyekundu, huku amevalia shati yenye mistari ya samawati na nyeupe akiwa amelalia kiti ya kijani kibichi ndani ya nyumba nyeupe.

Watu wawili wamevaa mavazi meusi kwenye mistari ya kijani kibichi. Wamevalia viatu vya urefu gamboti. Kuna takataka nyingi ardhini, karatasi plastiki, makaa, vitu vyekundu. Nyuma kunaonekana nyumba zenye pale la mabati, miti, anga, samawati. Barabara imeonekana.

Mwanamme mrefu, aliyevaa koti jeupe la kitaalamu na barakoa ya buluu, akiwa amesimama chini ya dari la chuma. Anashika mkono na kudunga sindano mwingine aliyevaa shati lenye mistari ya manjano na kofia nyeusi. Mazingira ni ya nje, yenye miti, mabanda na rangi nyeupe nyuma yao. Anga ni jeupe.

Kifurushi na chupa nyeupe na njano. Zote zimeandikwa Annual Jessica Drugs na zina nembo, Kifurushi kimesimama wima na chupa imesimama kando yake. Mandhari nyuma ni nyeupe na kuna vikivuli kidogo.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wamesimama nje karibu na jengo ndogo nyeupe. Watu wawili mbele, wanaume wanashikilia kitu pamoja. Chini kuna mikebe ya manjano na nyeupe. Wapiga picha na watazamaji wengi wapo nyuma.

Jengo la ghorofa limeanguka. Wakuu wa polisi na wokozi wakifanya kazi. Watu wengi wamesimama juu ya maghorofa yakiangalia oparesheni za uokoaji. Timu za dharura zinazovalia nguo za kijani kibichi na njano wakichimba kutafuta waadhirika. Mazingira ya hatari yanahitaji uangalifu mkubwa.

Daktari wa meno akimtibu mtoto mdogo katika kliniki. Mama yake ameketi kando yake akishikilia mchezo wa Dubu. Daktari amevaa kanzu nyeupe, barakoa na kofia ya kuzuia maambukizo. Chumba kina vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno.

Watalaamu wawili wa meno wakimtibu mgonjwa. Daktari mwanaume amevaa skrubu ya buluu na maski akifanya kazi mdomoni. Mwanamke nesi amevaa nguo nyeupe na maski akishika taa na bomba. Mgonjwa amelala chini kinywa wazi. Chumba kinaonekana kuwa cheupe na safi. Vifaa vya meno vimezunguka eneo la kazi.

Kundi kubwa la panzi wa rangi ya kahawia na madoa meusi wamekusanyika juu ya majani makubwa ya kijani. Panzi hawa wana miguu mirefu na mabawa yenye mistari. Majani yana umbo la upana na mizizi iliyoonekana. Mazingira yaonekana kuwa katika bustani au shamba ambapo mimea mingi imekua pamoja.

Watu wawili waliovaa vitambaa za samawati juu ya vazi yao wakiwa na kofia za rangi sawa na barakoa za uso. Moja amevaa shati chenye mistari na nyekundu na nyeupe mwilini, amevaa glavu nyeupe na wamesimama karibu na kitu chenye rangi ya waridi.

Mfanyikazi wa afya amevaa suti ya kinga na kofia akinyunyuzia dawa za kuuwa wadudu. Moshi mwingi unatoka kutoka kwa kifaa chake cha kunyunyuzia. Anafanya kazi ya kuzuia magonjwa yanayosambazwa na wadudu kama mbu, nyuma yake kuna mabati ya rangi ya kijivu.

Mto mdogo unakingo za udongo mwekundu. Wanaume wawili wanavuka mto huo. Mwanaume mmoja amebeba mwingine mgongoni. Yule aliyebebwa amevaa koti la njano. Watu wengine wamesimama pande zote mbili za mto wakiwatazama. Maji yanaonekana kuturirika polepole. Kuna miti na mimea ya kijani nyuma.

Watu wawili wakiwa wamevalia suti za manjano za kujikinga na maski. Mmoja anashikilia chombo chekundu chenye alama ya hatari mwingine anainama chini karibu na chombo cha bluu. Wako karibu na matanki makubwa ya kijivu na mabomba. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiwanda.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati ya pinki, barakoa nyeupe na kofia nyeusi, na leso, akijaribu kumuudumikia mwanamke mwingine aliye vaa nguo nyeupe yenye madoadoa nyeusi, aliye keti juu ya kiti, ya buluu.

Kopo la manjana na kifuniko cheupe juu ya kopo kuna maandishi, mwarubaini herbal drink. Name mkilifi. Picha ya mti mkubwa jani na mandhari ya asil limechapishwa kwenye chupa. Nembo ndogo ya kikombe cha chai pia inaonekana.

Mtoto wa kike amelala kitandani cha hospitali amevalia sweta ya rangi ya sambarau kuna kifaa cha bulu kilichowekwa mdomoni mwake daktari amevalia koti ya samawati mikono yake inaonekana, mwanga wa bulu unaangaza mdomoni mwa mtoto yule

Vyombo vingi vya asili, vingi vimetengenezwa kwa matango makavu. Vimepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi. Baadhi vipo ndani ya bakuli. Kuna vyombo vingine vya udongo na chupa za plastiki nyuma. Mandhari inaonekana kuwa na vitu yaliyopangwa bila mapangilio maalum. Rangi za kahawia na nyekundu zinatawala picha.

Watu wengi wanavalia mavazi ya buluu na zambarau wakiwa chumba cha upasuaji. Mtu mmoja ana kofia na miwani. Wengine wawili wamevaa kofia za kijani kibichi. Miwanga ya juu inaangaza mazingira haya.

Madawa ya chanjo zilizopakwa kwenye meza nyeupe, kuna masanduku mawili ya dhaabu yenye parachichi pamoja na sindano za chanjo zilizokuwa kwenye mfuko wa plastiki. Pia, tunaweza kuona chupa ndogo nyeusi iliyo kando ya masanduku hayo, hizi ni vifaa vya kimatibabu vinavyotumika katika huduma za afya.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Kuna wheelbarrow nyingi iliyojaa mikebe ya njano. Watu kadhaa wamesimama karibu. Baadhi ya mikebe pia imepangwa chini. Nyuma kuna makaazi kama kambi. Anga iko na mawingu.

Lori kubwa lenye rangi nyeupe na tanki jekundu limeegeshwa kando ya barabara. Tangi hilo limeandikwa Exhauster. Kulia kwake kuna wanaume wawili wamesimama karibu. Nyasi za kijani kibichi zinazunguka eneo hilo. Miti michache inaonekana kwa umbali.

Vifurushi vingi vya dawa, vilivyo juu ya meza nyeupe. Kuna chupa za plastiki zenye rangi mbalimbali ikiwemo kijani, bluu na machungwa. Baadhi ya majina yanayoonekana ni Deja, Leoki na Ikiti. Nyuma kuna karatasi ya michoro ya Antonia . Mazingira yanafanana na duka au Kliniki ya dawa za asili.

Mwanamke mwenye fulana ya kahawia na barakoa ya uso akipokea sindano kutoka kwa daktari aliyevaa nguo za buluu na glavu ya colour hiyo, daktari pia amevaa barakoa. Nyuma yao kunaonekana watu wengine walioketi chini ya hema jeupe.

Mtu amevaa nguo nyeupe za kinga, akinyunyizia kemikali kwenye shamba la mpunga. Mchanganyiko wa maji unatoka kwenye bomba jekundu. Kivuko kimeenea hewani kama ukungu mweupe. Mazao ya kijani kibichi yameoteshwa vizuri ardhini.

Daktari amevaa kofia ya buluu anahudumia mtoto mdogo. Mama yake ameketi kwenye kiti, amevalia shati jekundu akiwa karibu. Mfanyikazi mwingine amevalia shati ya manjano amesimama upande. Mazingira ni ya kliniki au zahanati ya afya.

Dawa za chanjo za M-M-R dhidi ya surua na vipuni. Kuna chupa mbili za kioo zenye vifuniko vya samawati pamoja na kijitabu chenye maelezo ya dawa. Moja ina jina sterile dilute na nyingine M-M-R II vaccine . Hizi ni dawa muhimu za kinga na watoto zinazotolewa katika hospitali na vituo vya afya duniani.

Mtu mzima amevalia koti jeupe akishikilia shindano kwa mkono wake, kuna mtoto mdogo amevaa nguo ya bluu na nyekundu, daktari huyu ana miwani shingoni. Mtoto ana nywele zilizosokotwa kwa mtindo kama wa dreadlocks . Mkono wa mtu mzima unaonekana ukionyesha kitu kwenye mtoto begani.

Mafuriko makubwa yakifunika barabara huku gari aina ya pickup likipambana na maji. Lori linaonekana likishughulika na maji hayo kwa umbali, mti na ua vimezingirwa na maji. Hali inaonekana kuwa mbaya ikionyesha athari ya mvua kubwa.

Mikono ya mtu ikiweka sodo za bluu na nyekundu zilizo na maandishi ya kingereza juu ya meza ya machungwa. Kuna bidhaa nyingi zilizo pangwa pamoja. Mtu amevaa nguo za mistari ya rangi mbalimbali. Vifurusi vina rangi ya waridi na picha za kuchapishwa.

Watu wengi wamekusanyika barabarani. Kuna moshi mkuu unaotoka kwenye magari yaliyochomeka. Nuru jeupe limeandikwa danger petrol limeanguka. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali; kijano, njano, nyekundu, barabara ni nyekundu.

Chupa nyingi za ukubwa mbalimbali zikiwa zimepangwa, chupa zingine zina vinywaji ndani zingine tupu. Juu ya chupa kuna vitu vingi vimetundikwa kama vile kamba na vikapu vidogo, ukuta wa nyuma unaonekana kuwa wa mbao, vitu vimetundikwa kwa njia ya machafuko.

Mtu anasoma bango la barabarani lililoandikwa kwa kiswahili, limeandikwa na nambari ya simu sufuri saba moja tisa nne moja tano tano tatu nne. Mti mkubwa umeota karibu na bango hilo, anga ni la bluu lenye mawingu meupe.

Mulinzi aliyevaa barakoa na sare ya samawati akijimwagia sabuni mkononi kweye kituo cha kunawa mikono. Katika kituo kunda ndoo ya samawati yenye bomba na beseni nyeupe. Nyuma yake kuna ujio wa kijani.

Makundi ya maboksi saba ya dawa yaliyopangwa kwa safu mbili. Sanduku la kwanza ni la bluu lenye jina Magnesium la pili ni la njano Artoresim la tatu nyekundu protect na la nne kijani Stresscaremark, la tano ni zambarau nervecaremarks nyuma kuna masanduku mengine ya kijani kibichi na meupe. Kila sanduku lina mchoro na anatumia.

Daktari wa meno akiongea na mtoto mdogo katika kliniki. Mtoto ameketi kwenye kiti cha matibabu cha samawati. Daktari amevaa sare za kijivu na kushikilia chombo cha dental . Nyuma yao kuna skrini ya samawati na vifaa vya kisasa vya meno.

Watu wawili wanaangalia mtoto mchanga aliyezungukwa na kitambaa cheupe. Mwanamke amevaa gauni lenye maua ya rangi mbali mbali na nywele zimefungwa juu. Mwanamume amevaa shati la buluu. Wako katika chumba chenye kuta nyeupe na mistari ya zambarau. Nyuma kuna vifaa vya hospitali na bango la habari kwenye ukuta.

Chupa ya dawa iliyo kichwa cha blue na sehemu ya kijani kibichi. Kifurushi kimejaa unga mweupe uliokauka. Juu ya chupa kuna maandishi MM rvaxpro pamoja na maelezo mengi. Chini ya lebo kuna barcode yenye mistari ya samawati.

Daktari mwenye kofia nyeupe na miwani anapima sikio la mwanamke. Yeye amevaa jaketi jeusi la ngozi na kanga la kijivu shingoni. Sherehe hii ya kimatibabu inafanyika nje chini ya hema za buluu na nyekundu. Watu wengi wameketi tayari kupokea huduma za bure kutoka kwa madaktari hawa wazuri.

Mvulana mmoja amevaa shati la buluu na suruali yenye mistari ya kahawia na njano. Anasimama juu ya kokotoo za mawe na vumbi. Nyuma yake kuna majengo yaliyobomoka na maghorofa mengi yaliyoachwa nusu. Angaa ni la buluu lenye mawingu meupe. Miti mikubwa iko upande wa kulia. Ardhi imejaa uchafu na kifusi.

Mikono ya mtu ikipakana sabuni nyeupe yenye povu mingi, vidole vimefumbwa pamoja na sabuni inatiririka katikati yake, povu za rangi nyeupe zimejaa kwenye mikono na vidole. Mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ya kijivu au ya giza, ngozi inaonekana kuwa ya rangi ya asili ya kibinadamu.

Chumba chenye vitanda vya chuma virefu vya rangi nyeupe vilivyojazwa na watoto wadogo waliolala. Watu watatu wazima wamesimama katikati. Mwanamke aliyevaa suruali nyeusi na sweta jeupe chenye mchoro, mwanamume wa katikati akiwa na shati la kijivu na mwingine nyuma. Kuta zina michoro ya maua na herufi.

Kiosk chaa maji chenye rangi ya samawati na nyeupe kilichojengwa eneo la ukame. Watu wamekizunguka na vigala vya maji ili kuchota. Mazingira ni ya jangwa lenye mchanga mwingi na mti mmoja ulioonekana. Anga lina mawingu machache, hiki ni kituo muhimu cha upataji wa maji safi kwa jamii ya vijiji.

Mwanamke mwenye mtoto mdogo amekaa kwenye kitanda cha hospitali kando na kitanda cha mtoto chenye reli ya chuma. Kuna watu wengi wamesimama karibu naye wakimzunguka. Pamoja na mwanaume mwenye kofia nyeusi na shati jeupe. Wanawake wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali kama kijani, manjano, buluu, na nyekundu.

Viungu vya asili, vilivyotengenezwa kwa matango makavu, vikiwa vimepangwa kwa kamba na shanga. Baadhi vimefungwa kwa vitambaa. Vyombo hivi vimewekwa juu ya udongo na kuna vitu vingine vya zamani vilivyotawanyika. Hii inawezekana kuwa soko la bidhaa za asili au mkusanyiko wa vitu vya kitamaduni.

Chupa kadhaa za vioo. Kila chupa ina kofia ya njano na lebo nyeupe. Lebo zinamaandishi Vaccine Febre Amarella. Inaonyesha dozi tano. Zimepangwa kwa safu zilionekana wazi. Mandhari ya nyuma ni hafifu. Ikiwa na mwangaza wa rangi ya machungwa.

Kikundi cha vijana na wazee waliojipanga safuni wakiwa wamevaa fulana za buluu. Wanashika vitabu vyeupe mikononi mwao. Kuna mzee mmoja aliyevalia mavazi ya kijani akisimama kando. Mazingira ni ya nje kwenye eneo la sakafu nyekundu. Watu wamekutana pamoja katika sherehe fulani.

Mwanamke akipata matibabu ya meno kutoka kwa madaktari wawili. Daktari mmoja amevaa koti nyeupe na ana miwani ya kinga, akishika kifaa cha meno. Msaidizi wake amevaa nguo za samawati. Mwanamke amelala kwenye kiti cha menoo chenye rangi ya waridi.

Chupa ya dawa ya asili ya ngiri sugu imeandikwa for hernia kwenye lebo yake ya kijani, Kifurushi hiki ni cha matibabu ya jadi ugonjwa wa hernia na kwa kutumia mimea, kiweko kimewekwa juu ya ufu mwekundi, maelezo tuvuti ninaonekana chini ya chapa hii.

Mkono wa mtu akishikilia sindano ya chanjo. Kuna sanduku la dawa. Vichupa vya chanjo vimewekwa karibu na sanduku hilo. Hii ni chanjo ya kipindupindu, mumps na rubella inayotumika kuzuia magonjwa hayo. Daktari anaandaa kutoka chanjo, kwa mgonjwa wake.

Chumba cha upasuaji chenye madaktari wengi wamevaa nguo za kijani na zambarau, kofia za buluu na barakoa nyeupe. Kuna taa kubwa, za juu, mashine za samawati, na vifaa vya chuma vilivyopangwa mezani. Kuta ni nyeupe, na mazingira ni safi ya hospitali ya kisasa.

Watu wanne waliovaa mavazi meupe na ya hospitali wakisimama pamoja ndani ya chumba. Wanamsaidia mmoja wao kusimama kwa kutumia mashine. Nyuma yao kuna bango la kijani ki blue lenye maandishi. Ukuta una rangi ya kahawia na kuna milango michache iliyofungwa. Wote wanaonekana kuwa wakitabasamu kwa furaha.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na glavu za buluu. Amekaa kwenye meza iliyojaa vifaa mbalimbali ya kisayansi. Mbele yake kuna sahani kadhaa za petri zenye rangi ya machungwa na raki ya mirija za majaribio, Nyuma yake kuna mashine nyekundu na nyeupe. Taa ndogo inawashwa upande wa kulia.

Daktari mwenye shati la buluu, anapima mtoto mchanga aliyebebwa mkononi mwa mama yake. Wenzake wamekusanyika nyuma wakiangalia matibabu haya. Chumba hiki ni kidogo chenye rafu za chuma zilizojaa vitabu zina karatasi. Mwanga haupo vizuri ndani ya kliniki hii ya matibabu.

Mazingira ya ajali au msiba katika mtaa wa kijiji. Kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika wakiangalia magufu ya nyumba zilizoharibiwa. Majengo yamevunjika na kuna vipande vya mbao, makaa na uchafu kote. Wanakijiji wamevaa mavazi ya rangi mbali mbali wakiwa wamesimama kuzunguka eneo hili la uhariifu mkubwa uliojitokea.

Ngamia mmoja amelala chini kwenye mchanga wa kahawia. Amevalia ukanda mwekunfu mgongoni na kamba za kufungwa mwilini. Miguu yake imekunjana ndaniya tumbo. Mchanga unanekana laini na una rangi ya dhahabu. Ngamia anaonekana anapumzika huku akiwa amekunja shingo yake.

Chupa ndogo ya kioo ina kifuniko cha fedha juu yake, lebo nyeupe ina maandishi ya buluu na mstari wa machungwa. Imeandikwa M-M-R vaccine measles, mumps, rubela 20ml na rRx only . Nyuma kuna vitu vingi vilivyo vyeupe. Mazingira ya nyuma ni meusi.

Barabara ya lami imepasuka kwa kina kikubwa kutokana na mafuriko makali. Watu wengi wamesimama kando wakiangalia uharibifu mkuu wa miundombinu. Udongo mwekundu umeonyesha msingi wa barabara ulivyoharibika. Mazingira ni ya vijiji vyenye miti za kijani. Hii ni mandhari ya mvua kubwa au mto ulioongezeka.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo. Wanawake wawili wamevalia fulana za kijani. Kati yao kuna chombo kikubwa cha maji chenye bomba. Mwanamke mwingine na mwanaume wamesimama nyuma. Mwanamke ameweka mikono yake mifukoni. Mandhari yao ina ukuta wa matofali.

Sanduku la dawa lenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Juu imeandikwa vitamin D3300000IU 1ml. Kando ya sanduku kuna chupa ndogo ya dhahabu yenye kifaa cha juu. Mandhari ya nyuma ni nyeupe.

Mwanamke mwenye nywele za dreadlocks anavaa shati jeusi akiketi mbele ya daktari mwenye nywele nyeusi na koti jeupe. Kati yao kuna kifaa cheupe chenye miwani mingi na vipengele vingi. Nyuma yao kuna pazia la zambarau na ukuta mweupe. Chumba kina meza na viti, daktari amevaa gauni jeupe la kazi.